Twaona timu, timu ya watu kadhaa wakiingia kwenye uwanja, baadhi yao wamevalia mavazi ya mazoezi wengine wako tayari kuingia uwanjani. Wamevalia sare za nyeusi ila mchunga mlango amevalia sare ya manjano.

Hili ni kituo cha NCA services . Tunawaona wahudumu waliokaa kwenye dawati zao wakiangalia kompyuta zao wakifanya kazi zao.

Twaona waziri mkuu wa Kenya wa sasa, Martha Koome, na rais wa Kenya wa sasa, William Ruto, wakiwa pamoja. Pia kuna watu wengi waliokuwa wemo wapo kushuhudia haya.

Twaona hawa ni watu wa chama cha UDA, chama ilio ya Kenya, wakizungumza baina ya wao wenyewe. Watu hawa wamevaa sare za chama yao, ambayo ni rangi ya manjano na machungwa.

Twaona mashabiki walio na bendera za Kenya wakishangilia timu yao. Wanaonekana kuwa na furaha na mikono yao iko juu.

Tumeona mchezaji mmoja wa timu ya KDF anaitwa Sylyvaine akiipokea zawadi yake ya shati ilio na jina lake. Shati hilo ni la rangi la nyekundu.

Twaona waziri mkuu wa Kenya, Martha Koome na rais wa Kenya William Ruto wakitembea, pia kunaonekana kuwa na askari wanaotembea nyuma yao na watu pia kadhaa waliovalia suti.

Twaona mashabiki wa timu ya Gormahia wakishangilia yao.

Twaona wafanyikazi wa Huduma Centre iliyo Kenya wakimshughulikia mhudumiwa mmoja aliyevalia suti ya samawati na barakoa ya nyeusi na pia wafanyikazi wako katika sare zao.

Twaona timu moja wakikumbatiana, timu hiyo wamevalia sare ya samawati na wanajadiliana baina yao wenyewe.

Twaona watu kwenye kituo cha Huduma Centre ya Kenya wakihudumiwa. Kuna mmoja anayehudumiwa na mhudumu na kuna wengine waliokaa kwa viti wakingoja kuhudumiwa.

Twaona mashabiki waliokaa chini wakifurahia kuangalia mchezo. Wanaongea na kujibizana baina yao na pia kuna msichana aliyesimama.

Twamuona waziri mkuu wa Kenya, Martha Koome akiwazungumzia watu kadhaa. Martha Koome anaonekana kuwa amevalia rinda la kitenge. Ana pia, ana miwani yake.

Twaona mashabiki wengi, wa timu ya Kenya. Wakishangilia huku mmoja wao ameshikilia bendera la Kenya na ana bendera lingine la Kenya ambayo amefungilia kwenye shingo.

Twaona vitambulisho vya watu kadhaa, vilivyopangwa na kuwekwa kwenye katoni.

Tunaona mashabiki wa Ishara FC waliovalia sare ya nyeusi wakishangilia huku wakipiga vuvuzela na filimbi wakicheka.

Hawa ni mashabiki wa timu tofauti. Twaona mashabiki kadhaa waliokaa chini huku wengine wakitembea uwanjani.